...wawili wamesimama mbele ya jengo ambalo lilikuwa na rangi ya krimu ikiwa imeandikwa maandishi ya Bedzimba Primary School upande mwingine ikiwa na pale juu na reli zilizowekwa katika block ya juu.

Wanariadha wakikimbia moja akiwa amevalia vesti yenye maandishi ya Nissan, mwingine maandishi ya Kenya ikiwa na rangi ya nyekundu, mwingine akiwa na maandishi ya Brazil aliye katikati wao mbele yao akiinua mikono juu

Msichana aliyevaa viungo bandia vya mguu ameketi kwa kiti huku akiwa na mkwaju wa kutembea na koti aliyovaa ni ya nyekundu iliyo na bendera ya Kenya.

Wa rangi ya hudhurungi uliobandikwa ilani ya karatasi nyeupe iliyo na maandishi meusi inaashiria kua hakuna njia ya wanafunzi kupita.